Mimea midogo michana ikikua kutoka kwenye mashimo ya chombo cheupe kinachoonekana kama bomba au nguzo ndefu. Kila mmea umewekwa kwenye kikombe kidogo cheusi chenye punjepunje za kahawia zinazoashiria mfumo wa kilimo cha haedroponiki. Kuna mistari ya kijani kibichi inayo...iliyopangwa kwenye upande wa chombo cheupe.

Shamba dogo la mimea lililopandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa, inaonekana kama kilimo cha hydroponic . Ndani ya chafu, mimea kama lettuce imepandwa kwenye maji ya mazingira yasiyo ya udongo, ikiwa na mabomba na mifumo ya kumwagilia maji, mimea hiyo inaonekana kuwa na afya ya kijani kibichi, upande wa kushoto kuna mimea mingine ya kijani na nyekundu, dari ya chafu imetengenezwa kwa plastiki au nyanzo zinazopitisha mwanga.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea inalimwa bila udongo. Kuna mabomba meupe yaliyopangwa kwa wima na usawa yakibeba mimea aina mbalimbali ikiwemo mboga za majani zenye kijani kibichi na nyingine zenye majani mekundu. Chini kuna chombo cha kuhifadhia maji kinachounganisha mfumo mzima. Mfumo huu unaonekana kuwa nje labda kwenye ukumbi au bustani ndogo.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic . Kuna mabomba meupe yamepangwa kwa tabaka yakishikiliwa na fremu ya kahawia. Kila bomba lina mimea midogo midogo ya kijani kibichi na mengine yenye majani mekundu ikiota kwenye matundu. Mfumo huu unaonekana kuwa ya nje chini ya mwanga wa jua na upon tayari kwa ajili ya uzalishaji wa mazao.

Mfumo mdogo wa ukuzaji wa mboga za majani labda hydroponiki ukitumia chombo kilichotengenezwa kutoka kwa ndoo ya buluu chini ya chupa za plastiki zilizokatwa juu. Mimea ya lettuce ya kijani kibichi imepandwa kwenye matundu yaliyoko kwenye chupa hizo. Nyuma kuna uzio wa mbao.

Mimea michanga yenye majani mabichi yaliyostawi, ikiashiria kilimo cha hydroponiki. Mizizi mirefu mieupe na mimea hiyo inaonekana ikining'inia ndani ya maji, ikionyesha kuwa mimea hiyo inakuzwa bila udongo. Mimea imepandwa kwenye jukwaa jeupe ambalo limetobolewa na mashine kwa ajili ya mimea kukua.

Watu wawili ndani ya chafu kubwa iliyoezekwa plastiki nyeupe. Watu hao wako katikati ya mimea mingi ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye safu na inafikia urefu wa wastani. Kamba nyeupe zimeshushwa kutoka juu ya chafu zikishikilia mimea. Udongo unaonekana kuwa na rangi nyekundu katikati ya safu za mimea. Mmoja wa wanaume ameinama chini akichunguza mimea.

Bustani ya haidroponiki ambapo mboga za majani za kijani kibichi zinaoteshwa kwenye mabomba na mapipa ya rangi ya buluu. Kuna mfumo wa mrija wa kumwagilia maji unaonekana. Ardhi iliyo chini ya mfumo huu inaonekana kuwa na kokoto. Nyuma, kuna miti na mimea mingine ikionyesha kuwa bustani hii iko nje.

Bustani ya mimea ndani ya chafu ambapo mimea inakuwa juu ikishika kwenye vigingi vya mbao. Mimea hii ina majani mengi ya kijani kibichi na imeoteshwa kwa utaratibu katika safu ndefu. Paa la chafu ni la plastiki nyeupe linaloruhusu mwanga kupita. Udongo chini unaonekana kuwa mwekundu.

Mfumo wa kilimo cha kisasa labda haidroponiki au wima. Mimea mingi ya kijani kibichi inayoonekana kuwa saladi au mboga nyingine za majani. Zimepandwa katika nguzo nyeupe zilizosimama wima. Nguzo hizo zimetundikwa kutoka kwenye miundo ya chuma iliyojuu. Mimea imeota vizuri na ina majani mabichi yanayong'aa.

Ndani ya shamba la kisasa la kilimo cha majini kuna safu ndefu za mimea hasa mboga za majani zikiwa kwenye mabomba. Mimea imepangwa vizuri na inaonekana yenye afya ikipokea virutubisho kupitia maji badala ya udongo.

Bustani kubwa ya mimea ya kijani kibichi ikiwa imefunikwa na bando refu la plastiki. Mimea imepangiliwa kwa safu ndefu na ina majani mengi. Jua linachomoza upande wa kushoto, likipenya kwenye kifuniko na kuangazia sehemu ya mbele ya bustani. Hii inaonekana kama shamba la kisasa la kilimo, labda ikilinda mazao kutokana na hali mbaya ya hewa.

Mkulima aliyevalia kofia, koti na rubber ndefu akitembea katikati ya shamba la mahindi machanga. Amebeba mgomba mgongoni. Mahindi yamepandwa kwa mistari na katikati ya mistari kuna udongo uliofinyangwa na nyasi ndogo ndogo Kwa mbali kuna miti mikubwa inayoonekana kama misitu am mashamba mengine.

Wanawake wawili wakichuna majani ya chai shambani. Mmoja wao amebeba kikapu mgongoni kilichojaa majani mabichi ya chai. Shamba lote limejaa mimea ya chai yenye rangi ya kijani kibichi na kuna miti mirefu kwa umbali inaonyesha shughuli za kilimo cha chai.

Bustani ya kisasa ya kukuza mimea. Ndani yake kuna safu ndefu za mimea ya stroberi zikistawi vizuri zikiwa na matunda mekundu na maua meupe. Mimea imepandwa kwenye udongo uliofunikwa na karatasi nyeusi kuzuia magugu. Juu kuna paa la uwazi linaloruhusu mwanga wa jua kuingia na taa chache za kuning'inia.

Mkulima mmoja akiwa ndani ya chafu akitabasamu na kuangalia mazao yake ya nyanya. Amevalia kofia na nguo za kazi zilizopauka. Mimea na nyanya imekuzwa vizuri ikiwa na nyanya nyingi za kijani kibichi ambazo bado hazijaiva zikiwa zimetundikwa kwenye mashina. Miundo ya mbao inaonekana kusaidia mimea kusimama.

Kitalu cha mimea. Kuna mimea mingi yenye majani makubwa ya kijani kibichi ikiota chini ya wavu unaopunguza jua. Nyuma kuna majengo na watu wawili wakiwa mbali.

Shamba kubwa lililofunikwa. Kuna mimea mingi ya kijani kibichi ikiwa imepandwa kwa safu ndefu ndani ya muundo kama handaki uliotengezwa kwa nondo na kufunikwa kwa kitambaa cheupe kinachopitisha mwanga. Juu kulia kuna jua linalochomoza au linatua likitoa mwangaza wa dhahabu juu ya mimea. Inaonekana kama kilimo cha kisasa.

Wanaume wawili ndani ya chafu wakichagua mimea mingi ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye mistari mirefu. Mwanaume mmoja amevalia kofia na ananyoosha kidole kuelekea mimea akionekana kumwelekeza mwenzake kuhusu kitu fulani. Wote wawili wamevaa nguo za kawaida na wanaonekana kufurahia mazingira ya shamba.

Kuku wengi wakiwa wamekusanyika katika eneo la kufugia wana rangi mbalimbali zikiwemo kahawia, weupe na wekundu. Baadhi yao wanakula kutoka kwenye vyombo maalum vya chakula vilivyowekwa chini, na kuna pia chombo cha maji. Eneo hilo linaonekana kuwa na sakafu ya udongo au maranda na kuna nguzo na kamba zinazoning'inia juu.

Ndani ya chafu kubwa yenye paa la kioo na miundo ya chuma. Ndani yake kuna mimea mingi ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mistari mirefu. Baadhi ya mimea ina rangi tofauti kama nyekundu au kahawia. Mmoja wao, labda mkulima anaonekana akifanya kazi miongoni mwa mimea hiyo.

Banda kubwa la kuku ,lenye safu ndefu za vizimba vyenye kuku wengi wakiwa ndani, vizimba vimepangwa pande zote mbili za njia kuu na kuku wanajitokeza kutoka ndani. Dari ya banda imejengwa kwa mbao, njia katikati inaonekana kuwa na matope kidogo, ikionyesha matumizi ya kawaida. Mbali mbele, kuna mwanga unaoingia, labda kutoka mlango au dirisha.

Vitalu vya kisasa vilivyopangwa safu vimejengwa kwa fremu nyeupe na kufunikwa kwa plastiki nyeupe au wavu. Ziko kwenye eneo la kijani kibichi na vilima vinaonekana kwa mbali.

Nafaka au mbegu zikiwa zimetandazwa kukaushwa kwenye eneo refu na paa. Pembeni kuna miundo ya chuma inayotumika kwa ajili ya kukaushia bidhaa za kilimo. Udongo unaonekana kuwa mwekundu. Inaonekana kama sehemu ya shamba kubwa au kiwanda cha usindikaji wa mazao labda kahawa au nafaka nyingine.

Zizi kubwa lililojaa ng'ombe wengi wa maziwa wenye rangi nyeusi na nyeupe. Ng'ombe wamelala wamesimama kwenye sehemu zenye matope, na kuna vizuizi vya chuma vinavyowatenganisha. Paa la zizi lina miundo ya mbao na kuna mifumo ya uingizaji hewa juu. Hii inaonekana kuwa shamba la kisasa la ufugaji wa ng'ombe.

Shamba lililolimwa vizuri lenye mistari ya mimea midogo. Kuna mistari mingi ya mimea; baadhi yake inaonekana mahindi madogo na mengine ni mimea yenye majani mapana. Mifumo ya umwagiliaji wa matone inaonekana ikiendesha kando ya kila mstari ikitoa maji kwa mimea. Udongo una rangi ya kahawia nyekundu na unaonekana umepangwa vizuri.

Shamba dogo lilolimwa vizuri, lenye mimea michanga iliyopandwa katika mistari iliyonyooka. Kila mstari wa mimea una bomba dogo la umwagiliaji la rangi nyeusi linalopita kando yake, likionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea ina majani mabichi, na baadhi ya mimea ya kabichi inaonekana upande wa kushoto wa picha.

Shamba lenye mimea upande wa kulia na kushoto, katikati kuna mistari ya mabomba membamba ya rangi ya kahawia yaliyopangwa kwa umbo la mstatili, yakiashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa kwa ajili ya kupanda.

Shamba lililolimwa vizuri lenye mimea midogo ya kijani iliyopandwa kwa mistari. Kuna mifumo ya umwagiliaji wa matone ikiwa na mabomba ya buluu na meusi yaliyolala chini karibu na mimea. Udongo unaonekana kuwa mkavu kidogo, na kuna mimea mirefu nyuma.

Shamba kubwa lenye mimea michanga iliyopandwa kwa mistari mirefu. Kwenye ukingo wa shamba, kuna bomba kubwa jeupe lililotumika kumwagilia maji mimea na maji yanaonekana yakitiririka kwenye mifereji. Nyuma ya shamba kuna miti mingi na anga lenye mawingu. Hali ya hewa inaonekana kuwa imefunikwa.

Shamba kubwa la mahindi lililopandwa kwa safu likiwa na mimea ya kijani kibichi, kuna mabomba marefu meusi yaliyotandazwa ardhini yakitumika kumwagilia mashamba, maji yanatiririka kutoka kwenye mabomba hayo yakijaza mifereji iliyokati ya safu za mimea.

Mfumo wa umwagiliaji shambani, una safu ndefu za udongo mwekundu uliolimwa zilizounda mifereji midogo. Maji yanaonekana yakitembea kwenye mifereji hiyo na pia kwenye mfereji mkuu upande wa mbele. Mabomba meusi yameelekezwa kutoka kwenye mfereji mkuu kuelekea kwenye mifereji midogo ya shamba.

Shamba kubwa lenye mistari mirefu ya mimea midogo iliyo pandwa kwa utaratibu kila mstari wa mumea una bomba ndogo la umwagiliaji ya rangi nyeusi linalopita kando yake ikiashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa umelimwa vizuri na mimea inaanza kukua. Kwa mbali kuna majengo madogo labda ya shamba.

Shamba lenye mimea michanga iliyopandwa kwenye safu ndefu. Udongo una rangi ya kahawia nyekundu. Katikati ya safu za mimea, kuna mabomba meusi meusi yanayotumika kwa umwagiliaji wa matone. Upande wa kushoto, mimea inaonekana ndefu zaidi na upande wa kulia, mimea ina majani mapana na imelala chini kidogo.

Shamba kubwa lenye udongo mweusi na mimea michanga iliyopandwa kwa mistari. Kuna mfumo wa umwagiliaji na matone wa vinyunyuzi vidogo ukiendelea na maji yanaonekana yakinyunyizwa kwenye mimea. Watu watatu wanaonekana wakifanya kazi shambani wakiwa wamesimama au wakifanya shughuli nyingine za kilimo. Nyuma yao kuna miti na mingine ikionyesha mazingira ya mashambani.

Shamba lenye udongo mwekundu ambalo limetayarishwa kwa ajili ya kilimo. Kuna mistari mingi ya mabomba, myeusi ya umagiliaji imewekwa chini, na kwa upande umoja kuna rundo la mabomba maapya. Tembeni, kuna miundo mingine ya umwagiliaji na miti michache kwa ambali.

Shamba kubwa la mimea likinyweshwa maji na mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyiza maji hewani. Maji yanarushwa juu na kuenea kwenye mistari ya mimea ile.

Shamba kubwa la kilimo lenye mfumo wa umwagiliaji. Maji yanapita kwenye mifereji mikubwa ya saruji na mabomba madogo ya kumwagili yamepangwa kando ya mifereji yakielekea kwenye mimea ya kijani kibichi, nyuma kuna mti mmoja mkubwa na anga la buluu lililowazi.

Mfumo wa umwagiliaji, kuna bomba ndogo la plastiki likidodosha matone ya maji yakielekea ardhini iliokavu. Bomba hili lina kifaa kidogo chekundu kinachosaidia kudhibiti mtiririko wa maji.

Shamba likinyweshewa maji. Maji yanatiririka kwenye mifereji kati ya safu za mimea ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa na unyevu mwingi na kuna matone ya maji kwenye kitu cheupe kilicho mbele, labda bomba. Jua linaakisi kwenye maji likiashiria hali ya hewa safi.

Shamba lililopandwa mimea midogo ikiwezekana mboga. Mimea hiyo imepandwa kwa mistari mirefu na inanyweshwa maji kupitia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unamirija mirefu mieusi iliyolala chini karibu na kila mmea. Udongo unaonekana kuwa huru na umetayarishwa vizuri kwa kilimo.

Shamba kubwa la mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mistari. Katikati ya mistari hiyo, kuna mfereji mwebamba wenye maji yanayotiririka ikionyesha mfumo wa umwagiliaji. Mimea inaonekana kustawi vizuri chini ya jua na mbali nyuma kuna miti na labda majengo fulani.